Hapa ni kituo cha umeme. Kuna minara na nguzo nyingi za chuma zenye waya za usambazaji wa umeme. Kuna wanaume sita, wengi wao wakiwa wamevalia jaketi za kijani za usalama. Mmoja wao amevalia kofia ya usalama na anaelekeza kidole kuelekea nguzo hizo. Nyuma yao kuna jengo. Kuna gari limesimama karibu. Anga lina mawingu kidogo.

Wanaume wawili ,mmoja wao akiwa amevalia barakoa, wanashughulika na kazi ya kukusanya chupa za plastiki zilizotumika. Zimesambaa ardhini eneo lenye miti na majani. Wanazieka ndani gunia mbili kubwa

Hapa ni darasani. kuna wanafunzi wengi wamevalia sare za samawati. Wameketi kwenye madawati ya mbao yaliyoandikwa maneno ya shirika lililochangia. Mbele ya darasa kuna mwalimu wa kike na nyuma kuna mwingine mwanaume. Wanafunzi wanasikiliza kwa makini. Kwa ukuta kuna makaratasi meupe yaliyo na maandishi. Upande wa kushoto kuna madirisha. Juu mbao zimeshikilia mabati na taa za umeme. Sakafu ni ya saruji.

Hapa ni mto unaopita katikati ya eneo la mjini. Maji yanaonekana machafu na yamejaa uchafu. Kando ya mto, kuna majengo mbalimbali. Mbele, mwanaume mmoja amevaa jaketi la usalama la kijani, anatembea na nyuma yake kuna wanaume wawili, wamesimama kando ya mto. Mazingira yameharibika na kuna takataka nyingi.

Kikundi cha vijana kimevalia mavazi ya kitamaduni kama vile kofia za manyoa wanacheza ngoma, kila moja wao anakoma ilioningi'nia kifuani na ameinua mguu moja hewani akicheza, sakafu ni ya mbao na nyuma kuna wanafunzi wameketi wakitazama kwa makini, maandari ni ya jumba la kijamii au ukumbi wa shule.

Kundi kubwa la nyumbu au wildebeast wamekusanyika kwenye ukingo wa mto wakati wa msimu wa kiangazi. Baadhi yao wanaingia majini, huku wengine wakisubiri kando ya ukingo. Maji yanabubujika na kuonyesha harakati za wanapori wanapoingia. Mazingira ni ya msitu wa kavu wenye mchanga na miti michache. Ardhi ni ya kahawia na kuna alama za ukame.

Nyati mmoja mkubwa amesimama karibu na maji. Anapembe kubwa za duara na manyoya ya kahawia iliyo kolea. Nyuma yake kuna nyati wengine wanaokunywa maji katika ziwa au mto. Mazingira yapo ya msitu wa Afrika na nyasi inayoonekana nyuma.

Kuna mrundiko mkubwa wa taka zilizotapakaa kila mahali, na moshi mzito unafuka kutoka sehemu zinazochomeka. Watoto wawili wa kiume waliovalia sare za shule wanapita karibu. Kuna pia mtoto msichana pamoja na watu wengine wanatafuta vitu kwenye takataka hizo. Nyuma, kuna nyumba za mabati na mandhari yote inaonesha changamoto ya usafi na utunzaji wa mazingira

Mazingira ya kijani kibichi na mti mkubwa imeota katikati ya eneo hili. Karibu, kuna kibao cha maelezo. Kuna watu wawili mwanaume amevaa shati inafanana rangi na sketi ya mwanamke wako na mtoto wao. Wanaangalia uwanja ambapo kuna mnyama fulani. Sakafu imetengenezwa kwa mawe ya asili na kuna kizuizi cha mbao kimezunguka eneo hili. Miti mingine imeota pembeni.

Watu wawili wamechuchumaa wakipanda mti. Mwanamke amevaa barakoa na shati la njano na mwanaume amevaa shati nyeupe. Nyuma yao kuna wanafunzi wengi wa shule wamevaa sare za rangi mbali mbali. Mmoja amebeba miti miwili ya kupanda. Baadhi yao wamevaa barakoa. Kuna mama upande wa kushoto na mwanaume upande wa kulia aliyebeba udongo mkononi. Kuna ndoo ya buluu yenye maji ya kupanda mti.

Kikundi cha wamasai wamekusanyika katika eneo la kijani la porini wamevalia mafasi yao ya jadi ya rangi nyekundu au hudhurungi na mistari mieusi wengine wameshika vijiti, mmoja wao amevalia kofia ya manyoya. Kati yao Kuna watalii kutoka ngambo wanne waliofalia nguo ya shanga za shingoni na vya kichwa za kimasai.

Hapa ni shule ambako kuna kundi la watu wamezunguka bustani ndogo ya mboga. Kuna mboga za majani zinazopendeza zimepandwa ndani ya gunia lililosimama. Watu wengi wamevalia mavazi ya kiofisi na wengine ni wanafunzi. Mwanafunzi mmoja anaelezea kuhusu kilimo cha mboga hizo. Nyuma kuna madarasa.

Mbuni mweusi na shingo ndefu la waridi amelala chini katika uwanda mkavu wenye nyasi za kahawia na miti hapa na pale. Karibu naye, kuna mayai mengi ya rangi nyeupe yamezunguka mahali alipoketi. Hapa panaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyamapori.

Jikoni la kikuu lenye mitungi mitatu ya chuma ya kupikia. Mwanamke mmoja amevalia kitambaa cheupe kichwani na nguo ya upishi ya kujikinga uchafu ya samawati, Amesimama kando yao. Kuta zina vigae vyeupe na sakafu ni ya saruji. Mitungi hii mikubwa inatumika kupikia chakula kwa idadi kubwa ya watu, kama vile katika shule au hospitali.

Kifaru moja mkubwa wa rangi ya kahawia anakula nyasi katika uwanda. Mnyama huyu ana pembe ndefu kwenye pua yake. Mazingira ni ya asili kabisa na nyasi ni za kijani sana. Kuna jua na hali ni tulivu.

Kuna ziwa dogo au bwawa lenye maji lililozungukwa na nyasi za kijani. Karibu na maji kuna mawe makubwa yaliyojipanga kama vile ni daraja la asili. Kando kuna miti mingi ya msitu wa asili iliyomea kwa wingi. Milimani kuna msitu mkubwa unaozunguka eneo hilo lote. Hali ya hewa ni nzuri na anga ni la bluu.

Kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine vya bei nafuu, ziko karibu sana na mto mdogo unaopita katikati ya eneo hilo. Kando ya mto kuna nyasi. Kunaonekana kuwa na chagamoto za kimazingira. Barabara ni za udongo na hakuna miundombinu ya kisasa.

Mahali pa kukusanya takataka ambapo kuna mzigo mkubwa wa gunia ya kijani. Umejaa takataka mbalimbali kama makaratasi, mifuko ya plastiki na vitu vingine vilivyotupwa. Kuna mizani nyekundu iliyotundikwa juu ya mzigo huo. Nyuma kuna rundo kubwa la takataka. Ukuta wa mabati yaliyo na kutu umezunguka eneo hili.

Hapa kuna eneo la mji lililo na matatizo ya mazingira. Mbele tunaona mto uliochafuluwa na taka nyingi za plastiki na uchafu. Kando ya mto kuna makaazi ya mabanda na majengo chache. Baadhi ya majengo yamejengwa karibu sana na mto.

Nyati mkubwa mweusi ana pembe kubwa amesimama katika uwanda wa nyasi za kijani. Mwanga wa jua unaangaza mwili wake mzito na pembe zake zinang'ara. Nyuma, kuna nyati mwingine mmoja. Mazingira ni ya savana ya Afrika.

Hapa ni msituni. Chini ya kivuli ya mti mkubwa kuna kundi la swara wa grand wenye rangi ya kahawia. Eneo hili ni la miti, nyasi za kijani na ardhi ya udongo. Anga lina mawingu meupe na mazingira ni ya asili ya Kenya.

Hii ni mahali pa kuhifadhia wanyamapori. Kuna kundi la tembo wadogo wa Kiafrika kwenye udongo wa kahawia. Wamekusanyika wakinywa maji kutoka birika lililozungushiwa mbao. Mmoja wao anaonyesha uso wake wazi akielekea upande huu. Nyuma yao kuna watalii wanaowaangalia tembo hawa.

Foleni ya gari za kubeba abiria mjini mkuu wa Nairobi na kando yao, gari la kibinafsi linapita. Juu ya matatu kuna bango la safari prestige na maandishi nyekundu yanayosema Kericho, Kisumu Kakamega. Pembeni ya barabara kuna maduka mengi yenye mabango mbalimbali ya biashara.

Watu wamejikusanya katika kituo cha matatu barabarani. Wasichana wawili wamesimama, mmoja wao akiwa amebeba bango kubwa lenye nambari arobaini na sita na majina ya sehemu mbalimbali kama vile Hurlingham, Yaya, Valley Arcade, Amboseli, Congo na Kawangware. Matatu ya kijani inaonekana upande wa kushoto.

Hapa ni barabarani mjini Nairobi. Kuna basi ya rangi ya kijani na manjano limeandikwa perfect . Kuna wapita njia kadhaa wanatembea kando yake. Nyuma kuna basi lingine limeandikwa Mombasa, Nairobi. Kuna majengo nyuma ya haya mabasi, pia tunaona waya za umeme juu. Hali ya anga ni ya jua.

Matatu yenye rangi ya buluu, nyeupe na machungwa imesimama kando ya barabara ikiwa wazi ili abiria waingie, mwanaume aliyevaa suti ya buluu anafungua mlango wa mbele ndani kuna viti vya abiria vilivyopangwa safu kwa safu, juu ya gari kuna bango linaloonyesha maeneo ya safari kama Kiambu road ,Two Rivers na Ruaka .

Hapa ni kituo cha matatu katika jiji la Nairobi. Kuna matatu nyingi za kusafirisha abiria maeneo mbalimbali ya inchi. Matatu zina mabango juu yao, yaliyo andikwa majina kama prestige shuttle ya menany saccco , inayoenda meru na maua shark . Watu kadhaa wamesimama mmoja ameketi na wengine wanapita hapo karibu. Nyuma kuna majengo ya gorofa ya biashara.

Matatu ya aina ya Isuzu nambari ya usajili, KBX 474E, imesimama katika kituo cha abiria. Gari hilo limerembeshwa kwa rangi za blue na nyekundu na limendikwa, "Chelsea Trans". Abiria mmoja yuangia, wengine wamepanga foleni wakisubiri kupanda matatu nyengine nyuma. Watatu wamevalia nguo za kawaida, na baadhi wanabeba mikoba. Mazingira ni ya jiji, na kuna majengo makubwa nyuma yao.

Kuna foleni ya magari ya abiria aina ya matatu, moja ikiwa na bango la Nakuru direct na mzigo mkubwa juu ya paa. Watu wamejaa, wengine wanatembea, wengine wamesimama, wengine wamebeba mifuko mikubwa. Pembeni kuna maduka kama ya Safaricom Mpesa na duka lingine linaloitwa kilimanjaro. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa mijini na safari za mbali.

Barabarani kuna msongamano wa matatu mbili. Moja imeandikwa Veteran na nyingine imepambwa kwa rangi kali na jina moana mbele. Abiria na wapita njia wanakatiza barabara huku askari wa trafiki akisimamia usalama. Pembeni kuna jengo la biashara na mabango ya matangazo na nyuma yaonekana majengo marefu ya jiji kuu la Nairobi.

Barabarani katika jiji kuu la Nairobi kuna matatu zimepanga foleni ya kwanza imeandikwa super metro na namba yake ya usajili ni KCR 997R ,kwa kiti cha mbele kuna mtu ameinua mikono ni kama anaita abiria ,kando ya barabara kuna miti mikubwa na majengo marefu kulia kuna bango kubwa la nyekundu la Wi-fi watu wanasimama kando ya barabara na kuna magari mengine yanapita.

Matatu ya Metro Trans Bendito ya rangi ya bluu imesimama katika kituo cha basi. Namba ya usajili ni KCY 465N. Nyuma kuna basi lingine na watu wamesimama kando wakingoja kupanda. Mazingira ni ya mjini na kuna miti na majengo karibu.

Hapa ni barabarani mjini ambapo kuna basi kubwa la rangi ya machungwa lenye jina Tawakal limeandikwa nyuma. Basi hili ni la kisasa la kusafiri umbali mrefu na lina magurudumu sita na madirisha makubwa ya kioo. Kando ya basi kuna watu wawili wanavuta mkokoteni. Nyumba kuna jengo kubwa na watu wengine wameketi chini ya jengo hilo.

Barabara kuu ya jiji lenye njia mbili zilizogawanywa na nyasi katikati. Kuna matatu jekundu, lori, magari ya binafsi, pikipiki na wapita njia wote wanaelekea pande tofauti. Katikati kuna ng'ombe watatu. Pande zote za barabara kuna majengo makubwa na maduka. Upande wa kushoto kuna tanki kubwa la maji juu ya nguzo za chuma. Jua linawaka na mazingira ni ya jiji kuu.

Hapa ni barabara kuu iliyo na msongamano wa magari. Katikati ya barabara, kuna ishara ya trafiki yenye duara jekundu na mstari wa katikati, ya kuonya kwamba hakuna kugeuza kurudi utokako. Barabarani pia kuna watu wanaotembea. Kuna miti mingi mikubwa na ukuta wa mawe nyuma.

Matatu ya rangi ya kijivu imeandikwa Nakons, namba ya usajili, KDA 975A. Imesimama katika mtaa wa mjini. Juu kuna bango kubwa la machungwa linasema Kiariani, Othaya. Watu wengi wanatembea karibu na matatu hii wakiwa wamebeba mifuko. Nyuma, kuna majengo mengi ya ghorofa yaliyo na maduka.

Jiji kuu la Nairobi. Kando ya barabara kumesimama basi mbili za umma zilizopakwa rangi mbalimbali. Basi lilio mbele lina abiria ndani. Nyuma yao kuna miti na jengo refu leupe lenye madirisha mengi. Barabarani kuna basi lingine la samawati nambari ya usajili KCD 194D. Kuna watu wanatembea karibu na mabasi hayo.

Katika kituo cha abiria mjini, matatu ya kijivu yamepanga foleni. Yamewekelewa mabangi yaliyoandika, "Kiriaini Othaya". Mbele kuna troli ya kubebea mizigo na kando kuna gunia lililofungwa. Madereva waliovalia shati za sare za rangi ya chungwa na abiria, wamesimama karibu. Pia kuna wapita njia kadhaa. Nyuma kuna majengo ya biashara na ndoo ya kutupia taka.

Hapa ni eneo la makazi ambapo kuna shida kubwa ya mazingira. Kuna rundo kubwa la takataka za aina mbali mbali zimejaa hapo, mifuko ya plastiki ya rangi mbali mbali, karatasi, makopo, na vitu vingine. Nyuma kuna nyumba za rangi ya samawati na manjano. Kando kuna nyasi za kijani ambazo zimeota, lakini mazingira yamechafuliwa vibaya na hizi takataka.

Mfumo wa maji. Mfereji wa kisasa wa chuma ya rangi ya kijivu umeunganishwa kwenye sinki. Bomba hili lina mpini wa kunyanyua ili kufunga ama kufungua maji na mdomo wake ni mrefu unaofaa kwa matumizi ya jikoni.

Kuna lori kubwa la rangi ya kijani barabarani katika wa mjini. Juu ya lori kuna gunia na mifuko imejaa takataka, na vijana wawili wamezikalia. Kando ya lori limeandikwa maneno simple direct, na namba ya simu. Dereva yupo ndani ya gari. Kuna mtu mmoja amevaa shati jeupe anatembea karibu na lori hilo.

Katika eneo hili kumejaa takataka nyingi za rangi mbalimbali. Kuna makopo ya plastiki ya buluu, nyekundu na manjano yaliyosambaa kote. Taka za karatasi na mifuko ya plastiki vimezagaa ovyo. Kando, kuna maji yaliyojaa uchafu na mimea ya kijani kibichi.